Hapa naona kuna mtu ambaye anajifunza kuendesha baiskeli ako kwa barabara ako peke yake hapo kando yake naona kama kuna aina ya miti.

Hapa tunaona kama kuna msichana ambaye ni mlemavu. Huyu msichana amewekewa mguu ya chuma ameketi katika kiti lake.